Nyaya za umeme zimeshikamana zikielekea pande tofauti na zingine pia zimepitishwa chini ya mti. Kuna ukuta unaoonekana wa mawe na pia kuna chupa la maji.

Hii ni mitambo mikubwa ya kuchimba visima au ya kuchimba mafuta na gesi. Ina miundo mirefu ya chuma na sehemu za manjano ikionyesha vifaa vizito vya viwandani. Hii inahusiana na kituo cha umeme.

Huu ni mtambo mkubwa wa umeme au kiwanda kilichopo katikati ya mandhari yenye milima. Mtambo huo una majengo kadhaa mabomba marefu yanayotoa moshi au mvuke na miundombinu mingine ya viwanda. Nyuma yake kuna milima mikubwa ikionyesha kuwa hili eneo linaweza kuwa kijijini au mbali na mji.

Hii inaonekana kama kituo cha umeme ambacho kina mifumo ya nguvu ya umeme na nguzo za chuma zilizosimama kwa safu kwenye njia ya mchanga. Hii inaonyesha miundombinu ya umeme katika maeneo ya nje.

Hili ni nguzo kubwa la umeme lenye transformer iliyowekwa juu yake na nyaya nyingi za umeme zilizounganishwa. Inaonekana kama kituo kidogo cha kusambaza umeme, au sehemu ya mtandao wa umeme. Upande wa kulia pia kunaonekana kuna miti, ikidhibitisha kuwa ina uhusiano wa vituo vidogo vya umeme.

Kituo kikubwa cha kuzalisha umeme kiko katikati ya mandhari ya milima na miti mingi. Moshi mwingi unafuka kutoka kwenye majengo ya kiwanda ikiashiria shughuli za uzalishaji wa nashati huenda ni umeme wa mvuke.

Kisanduku cha waya kimefungwa kwenye nguzo ya barabara, kikiwa kimezungukwa na nyaya nyingi zinazoning'inia. Vifaa hivi vinaonekana kama vya mawasiliano kama intaneti, au simu. Pembeni kuna majengo ya makazi, barabara, na mtaa wa mijini.

Hii ni nguzo kubwa ya chuma yenye nyaya nyingi za umeme zinazopita juu ya sehemu ya wazi yenye nyasi au ardhi isiyo na mimea mingi. Nguzo hii ni sehemu ya miundo mbinu ya kusambaza umeme kwa mbali mrefu. Hii ni ishara kuwa hiki ni kituo cha umeme au miundombinu ya kusambaza umeme.

Hii ni minara mikubwa ya kusafirisha umeme wa msongo mkubwa kupitia nyaya za juu. Minara hio imejengwa katika eneo lenye uoto wa asili na nyaya zimepitishwa kutoka mnara mmoja hadi mwingine kwa umbali mrefu. Mandhari ya mazingira inaonyesha nyasi na vichaka, huku anga ikiwa na mawingu mepesi.

Minara ya kusafirisha umeme imesimama ardhini, karibu na mlima. Inasafirisha umeme, kwa umbali mrefu kutoka kwenye vituo vya kuzalisha, hadi vituo vya kusambazia. Ni sehemu muhimu, ya miundombinu, ya nishati.

Hiki ni kituo cha kusambaza umeme kilicho wazi kikiwa na miundombinu mingi ya waya na minara ya chuma. Kituo hiki kina jukumu la kusambaza umeme kutoka kwa vianzo vya kuzalisha hadi kwa watumiaji. Eneo hili linazunguka, linaloonekana kame likiwa na majani yaliyokauka.

Wafanyakazi wamevaa nguo au fulana za usalama za kijani kibichi. Mmoja wao ako amevaa kofia ngumu ya kijani. Wanakagua au kufanya kazi katika kituo cha umeme. Mmoja anaonyesha kwa kuelekeza kwa kidole mbali, labda akitoa maelekezo. Nyuma yao kuna nguzo za umeme. Anga ina mawingu na mandhari inaonyesha eneo la wazi.

Huyu ni ng'iri, mnyama wa porini mwenye meno marefu yaliyokaa nje. Ngiri huyo amelala chini akionekana ametulia. Ngozi yake ni ya rangi ya kahawia na ina nywele chache. Macho yake yanaonekana yamefumbwa kidogo, kuashiria utulivu. Picha inatoa taswira ya karibu ya mnyama huyu wa kipekee.

Mtaro mrefu mkubwa wa maji, umechimbwa kando ya barabara. Kuna udongo mwingi unaochimbuliwa na watu wachache wanaonekana wakifanya kazi ya ujenzi. Ukuta wa mawe umesimamishwa pembeni ya mtaro na mazingira yanaonekana kuwa ya mjini, kutokana na majengo yaliyo karibu.

Hawa ni wafanya kazi wakiwa wanakarabati bomba kubwa karibu na mto. Hii inaonyesha juhudi za kuhifadhi mazingira na kusimamia rasilimali za maji kwa ufanisi.

Hili ni eneo kubwa lililojaa rundo la vyuma chakavu vilivyobanwa. Kuna njia chafu katikati ya rundo hilo la taka. Mtu mmoja anaonekana akitembea katikati kwa vyuma hivyo.

Vifaru wawili, wako kwenye mazingira ya asili, yenye miti. Kifaru mmoja amesimama na mwingine amelala chini. Kuna uzio wa mbao upande wa kushoto, unaoashiria kuwa wako katika eneo la hifadhi. Mandhari hii inaonyesha juhudi ya uhifadhi wa wanyama wa pori, na kulinda spishi, zilizoko hatarini kutoweka.

Twiga amesimama katikati ya mbuga ya kijani huku majengo marefu ya jiji yakionekana kwa mbali. Mandhari hii inaonyesha uiano wa kipekee kati ya uhifadhi wa wanyama pori na maendeleo ya mijini, ikisistiza pia umuhimu wa kutunza rasili mali za asili karibu na maeneo ya miji.

Mtu anajaza maji kwenye madumu, makubwa ya manjano ya bluu, labda kwa kutumia bomba au chanzo kingine cha maji. Madumu mengine yamejaa, yakisubiri kusafirishwa. Hii ni hali inayoashiria usambazaji wa maji.

Hili ni jengo kubwa ambalo limeandikwa hapo juu Samsung, ambalo limesimama kama mlingoti likiwa limezungukwa na majengo mengine na sanamu. Mandhari yanaonyesha eneo la wazi lenye magari machache na mti, likiashiria utulivu wa jioni au asubuhi jijini.

Twiga asokota ulimi, akiwa na hamu ya kupewa maakuli, mazingira yaonekana makavu, ila kuna kijani, kichache, kwa umbali pia kuna twiga wawili, waliosimama shingo juu, wakijaribu kukula majani kwenye miti.

Hili ni kundi la watu ikiwemo wanafunzi na watu wazima wakishiriki katika shughuli ya upandaji miti. Mwanaume amevalia shati ya njano na suruali nyeusi anapanda mti huku akisaidia wanafunzi. Wanafunzi wengine wamesimama nyuma yao wengine wamevalia sare za shule. Kwenye ardhi kuna mtungi wa buluu wa kumwagilia maji. Shughuli inaonekana kufanyika nje.

Hii ni njia ya udongo ambayo inaonekana ikipita katikati ya eneo la kijani kibichi lenye miti na mimea. Inaonyesha mazingira ya asilia au hifadhi ya msitu.

Tumbili ameketi ardhini karibu na mti mkubwa, katika mazingira ya msitu. Mnyama huyu anaonekana ametulia huku mikono yake ikiwa imekunjwa kifuani kana kwamba anapumzika au kuchunguza mazingira yake. Mandhari ya kijani na majani yaliyotapakaa ardhini, yanaonyesha kuwa eneo hili ni la asili na lina umuhimu mkubwa katika uhifadhi wa mazingira na rasilimali za kiasili.

Mwanamke ameketi chini ya mti mkubwa akisoma kitabu. Anaonekana ametulia akifurahia utulivu wa mazingira asilia. Mandhari ya nyuma ni miti mikubwa ikiashiria msitu au bustani kubwa.

Hii ni mandhari ya kijani yenye vichaka na miti midogo midogo katika eneo ya mlima ya mteremko wa polepole. Anga ni safi na mawingu meupe yaliyotapakaa. Eneo hili linaonekana kuwa sehemu ya asili iliyohifadhiwa vizuri, isiyo na ujinsi wa binadamu.

Daraja dogo liko juu ya mto wenye maji mengi yanaotiririka kwa nyasi. Mandhari ya miti mingi inaonyesha kuwa eneo hili ni la asili na daraja linaweza kuwa sehemu ya almradi wa uhifadhi au usimamizi wa raslimali za maji.

Huyu ni mbuni akitembea kwenye eneo lenye nyasi na miti huko, mnyama mwingine anayefanana na swala akionekana nyuma yake. Mandhari haya yanaashiria mazingira ya asili ya wanyamapori labda katika hifadhi ya taifa au eneo jingine la wanyamapori.

Wanawake wawili wanaonekana wakiwa kwa mazingira ya makaazi yasiyo rasmi yenye uchafu. Pembeni kuna ndoo nyingine za rangi tofauti huku wakionekana kuchota maji. Nyuma yao kuna nyumba zilizojengwa kwa mabati na mazingira yasiyo safi yakionyesha changamoto za usafi kwa mazingira.

Punda milia wawili wamesimama porini wana milia yao mieusi na mieupe iliyojulikana. Mazingira ya nyuma ni tambarare yakionyesha makaazi yao ya asili. Hii inahusiana na uhifadhi wa mazingira na usimamizi wa rasilimali asili.

Huyu ni kiboko mdogo ambaye amesimama kwenye udongo pembeni ya mmea. Kiboko huyu anaonekana kuwa spishi ya kiboko ya Pygmy ambaye anajulikana kwa kuwa mdogo kuliko kiboko wa kawaida.

Mtaro mkubwa umechimbiliwa ardhini ambao una bomba kubwa la maji au maji taka likiwa limewekwa ndani. Bomba hilo linaonekana limewekwa kwa mstari mrefu, likipita katikati ya mtaro unaozungwa na udongo uliochimbuliwa. Hii inaashiria kazi ya ujenzi au miundo mbinu ya usambazi wa maji au mfumo wa maji taka.

Jiji kubwa lenye majengo marefu, linaonekana wakati wa machweo ya jua, mawingu yameenea angani, huku mwanga wa jua ukimulika baadhi ya majengo. Mandhari hii inaonyesha mchanganyiko wa maendeleo ya miji na hali ya hewa safi ,hali iliyoashiria usafi wa mazingira na uwepo wa hewa safi isiyo na uchafuzi.

Watu wawili wanasafisha uchafu mwingi au matope labda baada ya mafuriko au maporomoko ya ardhi. Mmoja amevalia sare ya kijani kibichi. Mazingira yanaonyesha uharibifu wa mazingira ikuhusiana na uhifadhi wa mazingira na usimamizi wa rasilimali asili.

Hili ni kundi la wanaume labda wahandisi au wafanya kazi wakijaribu kurekebisha au kuunganisha bomba kubwa la rangi ya hudhurungi na kutu. Wamesimama ndani ya shimo kubwa wakitumia vifaa vya chuma.

Simba jike limekaa kwa kutazama kwenye nchi kavu, kwa umbali pia kuna miti na manyumba mrefu ambazo hazionekani vizuri sababu pengine ya hali ya anga.

Hili ni eneo chafu lenye taka nyingi zilizotapakaa ardhini zikiashiria uchafuzi wa mazingira. Kuna majengo machache yasiyokamilika au yaliyochoka nyuma na mti mmoja mkavu au uliokauka katikati ya picha. Eneo zima linaonekana kutelekezwa na linaonyesha uharibifu wa mazingira.

Wanafunzi pamoja na walimu wamesimama karibu na miche ya miti iliyopangwa ardhini. Inaonekana ni shughuli ya upandaji wa miti kwa lengo ya kuhifadhi mazingira shuleni. Wote waonekana kushiriki kwa nia njema.

Hili ni ziwa nzuri lililozungukwa na miti mirefu na majengo marefu upande wa juu. Kuna barabara ya waenda kwa miguu kando ya ziwa na anga ni safi. Hii inaweza kuwa sehemu ya hifadhi ya mazingira au eneo la burudani jijini, likiashiria umuhimu wa uhifadhi wa mazingira na rasilimali asili.

Kuna watu watatu waliovaa mavazi ya kazi wakiwa wanavuta mkokoteni uliosheheni magunia mengi makubwa. Mkokoteni huo una magurudumu mawili na unaonekana kuwa mzito kutokana na mzigo mkubwa wa magunia. Barabara ni ya vumbi na ina shughuli nyingi zinazoendelezwa.

Mwanamke anamnywesha mtoto wa ndovu kwa chupa kubwa ya maziwa. Pembeni kuna wahudumu waliovaa mavazi ya kijani wakisimamia shughuli hiyo. Tukio hili linaonyesha juhudi ya kuhifadhi wanyama pori na kulea ndovu yatima kama sehemu ya uhifadhi wa mazingira na rasilimali asilia.

Mamba mkubwa yupo ndani ya maji, anaonekana akijichanganya na mazingira yake ya udongo wamaji. Sehemu iliyolalia ianaonekana kuwa na matope au udongo wenye unyevu karibu na maji. Nyuma yake kuna bwawa kubwa la maji na mbali zaidi kuna anga ya baadhi ya mimea isiyoeleweka hii inaonyesha mazingira asili ya wanyama pori.

Huyu ni simba akitazama mbele. Kando yake kuna mkono wa mtu, labda akimchezesha. Simba huyu anaonekana mdogo labda mtoto wa simba. Uzio unaashiria kuwa yupo penye eneo lililofungwa kama vile hifadhi ama bustani ya wanyama.

Hili ni kundi la watu labda wafanyikazi wa usafi huku wakikusanya takataka. Wamevaa fulana za usalama za rangi ya manjano. Eneo hilo linaonekana kuwa na damp au sehemu isiyokuwa rasmi yenye uchafu mwingi. Inaonyesha changamoto za usafi wa mazingira katika maeneo la mijini.

Kuna mchoro wa sanaa mkubwa ulio ukutani kwenye kuta kati ya majengo mawili mjini. Mchoro huo unaonyesha uso wa mtu aliyebebwa na mandhari ya kijani na alama mbalimbali, zikiwemo miti na maandishi yaliyohamasisha utunzaji wa mazingira. Magari yaliyopaki mbele ya ukuta huu, yanaonyesha kwamba eneo hili ni sehemu ya mtaa wa mijini yenye shughuli nyingi.

Hili ni kundi la watu ikiwemo maafisa was serikali na wanajeshi wakishirikiana kupanda mti katika eneo la msitu. Umeshika mchi was mti tayari kwa kupandwa huku zana za kupanda kama koleo zikiwa karibu. Tukio hili linaonekana kuwa sehemu ya juhudi za kuhifadhi mazingira na kuongeza uelewa kuhusu upandaji was miti na usimamizi wa rasilimali za asili.

Basi ndogo la uma lenye rangi ya kijani na manjano linajulikana kama Citi Hoppa liko barabarani likiwa tayari kusafirisha abiria. Basi lina namaba ya usajili KBT 248D na nambari ya route arobanne na sita ikionyeshana dirishani nyuma yake kuna jengo la gorofa na watu wachache wakitembea pembeni .

Hii ni barabara kwenye mji yenye watu wengi na mabadi ya abiria yaliyopaki kwa barabara. Kuna watu wanaonekana wakitembea kando ya barabara, wengine wakipanda au kushuka mabasi. Majengo na maduka yanaonekana pande zote mbili za barabara na kuna shughuli nyingi zinaendelezwa.

Hili ni eneo la usafiri wa umma mjini. Magari meupe barabarani, mtu mmoja na mkoba mwekundu mgongoni. Watu wengi wanasonga, wengine wakiwa na jezi za manjano. Nyuma kuna majengo ya sanamu, na mabango ya bluu, yaliyoandikwa Tecno.

Gari la umma aina ya matatu limesimama kando ya barabara, likiwa na maandishi ya NNK Shuttle. Abiria mmoja anaingia ndani, huku kijana mwingine aliyevaa sare nyekundu akimsaidia. Pembeni kuna mti mwenye mabeji yaliyoning'izwa na watu wanapita karibu na gari hilo. Mbele kuna gari, mengine ya bango kubwa la matangazo.

Hii ni barabara kuu yenye magari machache yanayosafiri. Juu ya barabara, kuna daraja la watembea kwa miguu au njia ya kupita juu. Eneo la pembeni mwa barabara ina miti na majengo machache kwa mbali, ikionyesha miundombinu ya usafiri mzuri.

Huyu ni mwanamke ambaye amesimama kando ya barabara karibu na eneo la biashara ndogo ndogo. Nyuma kuna magari na watu, wakionekana kuwa kwenye kituo cha usafiri wa umma.

Magari ya taksi yamepangwa kando kando ya barabara yenye shughuli nyingi kati kati ya jiji. Mabango ya taksi yamewekwa juu ya magari kuonyesha huduma zao. Watu wanatembea kando ya maduka mbali mbali huku magari ya usafiri wa uma yakiwa nyuma. Ni eneo la biashara na usafiri wa mijini linaonekana kuwa na shughuli nyingi.

Hii ni barabara yenye shughuli nyingi jijini yenye magari, pikipiki na watu wanao tembelea kando ya barabara. Alama za barabarani zinaonekana zikionyesha majina kama maeneo Juja Road, Ring Road, Thika, A2. Miti na majengo yanaonekana kando ya barabara pande zote mbili. Hali ya hewa pia inaonekana kuwa na mawingu kidogo.

Basi la muungano wa hifadhi na mikopo ya Sonic Classic imesimama kwenye kituo cha basi ikingoja abiria wanaoenda upande wa kiambu. Kuna basi pia zinazopita kwa barabara na kwa mbali pia kuna mti mrefu wa kijani.

Hili ni basi la abiria likionekana likipakia au kushusha abiria. Watu kadhaa wamesimama karibu na basi wakionyesha shughuli za usafiri wa uma. Basi lina rangi za kupendeza na inaonekana kuwa sehemu ya jiji au mji. Nyuma ya basi kuna majengo na miti.

Basi la umma limesimama kando ya barabara katika mtaa wa jiji. Watu wanaonekana wakipanda, kushuka au kupita karibu nalo. Kuna bodaboda nyuma yake na kuna majengo ya ghorofa mbele. Hii ni hali ya kawaida ya usafiri wa mijini.

Hii ni barabara yenye magari yanayosafiri ikiwemo basi la abiria, matatu na magari mengine. Upande wa kushoto pia kuna eneo la kijani kibichi na upande wa kulia kuna ukuta mrefu. Hii inaashiria usafiri wa umma katika eneo la mijini.

Matatu yenye rangi ya machungwa na nyeusi, imepambwa kwa michoro ya kisasa. Kwenye upande wake imeandikwa vans na twins . Hii inaonekana kuwa ni sehemu ya usafiri wa umma. Upande wa kulia, pia kunaonekana majumba mrefu. Matatu imepigwa picha ikiwa imesimama nje, labda barabarani.

Hili ni basi ambalo linaonekana kwenye kijiji. Basi hili lina rangi mbalimbali ikiwemo nyeupe, bluu na rangi nyingine za mchirizi ikionyesha urembo wa kipekee wa magari ya abiria nchini. Watu wawili wanaonekana wakitembea karibu na basi, mmoja amevaa koti la rangi la machungwa. Nyuma ya basi kuna majengo na pia kuna biashara zinaonekana zikiendelea.

Hili ni barabara au mikutano ya barabara yenye magari na ishara za trafiki. Kuna magari yanayosubiri taa za trafiki na ishara ya barabara inayoashiria waenda kwa miguu. Hali ya hewa inaonekana kuwa na mawingu.

Lori na magari tofauti zinatembelea kwenye barabara mbili za lami, zilizotenganishwa na nyasi. Kando yake kuna miti ambayo ni mirefu na manyumba zilizojengwa. Kwa umbali pia, kuaonekana maubao za matangazo na pia watu wakienda pande tofauti.

Hii ni matatu yenye michoro mingi na ya rangi ya manjano imeandikwa the world hapo juu. Watu wengi wamesimama karibu na matatu wengine wakionekana kupanda au kushuka. Kwenye kona ya kulia, kuna kategoria imeandikwa public transport hii inaonyesha shughuli ya usafiri wa umma.

Matatu ya kundi la Mollo Group imesimama kando ya barabara, huku abiria wakipanda na wengine wakisubiri. Juu yake, mzigo wa kuni na mabango ya mwelekeo kama Eldoret, Kitale na Nakuru. Eneo lina shughuli nyingi na majengo ya mji.

Hii ni kituo cha magari ya uchukuzi wa umma, matatu kadhaa yameegeshwa mengine yakiwa na mizigo juu ya paa. Abiria wanaonekana wakipanda ,kushuka na wengine wakisubiri. Kuna mabango yanayoonyesha vituo kama Nyahururu na Maralal, wahudumu wa magari pia wamesimama karibu na kuna biashara mbalimbali pembeni ya barabara zinazoendelea.

Magari ya usafiri wa umma ambayo ni matatu yamepaki kando ya barabara mjini. Kuna abiria waliovaa mavazi ya kawaida wakiwa wamesimama karibu na matatu hizo wakisuburi huduma ya wasafiri. Manthari inaonyesha mtaa wa biashara yenye shughuli nyingi pamoja na mabango ya matangazo na miti ya mitaani. Hali hii inaonyesha maisha ya kila siku ya wasafiri mijini nchini Kenya.

Hizi ni matatu ndogo au matatu za daladala. Zimeegeshwa barabarani na watu kadhaa wamesimama karibu nazo. Inaonekana kama ni kituo cha usafiri wa umma au pia eneo lenye shughuli nyingi. Majengo ya nyuma yanaonyesha kuna biashara zinazoendelea.

Gari ya usafiri aina ya matatu liimeegeshwa kando ya barabara yenye shughuli nyingi. Limeandikwa Molo Group na lina bango la kuelekeza wasafiri kwenda Nakuru moja kwa moja. Watu wamevalia mavazi ya kazi wakiwa karibu, wengine wakipita kwenye barabara yenye maduka na ya bidhaa mbalimbali, ni eneo la biashara na usafiri mijini.

Basi la abiria limeegeshwa barabarani huku watu wakionekana wakipanda na wengine kushuka. Basi lina rangi ya bluu na nyeupe na pia lina nambari. Linaonekana ni eneo lenye shughuli nyingi za usafiri wa umma.

Hii ni magari ya usafiri wa umma maarufu kama matatu yakiwa barabarani katikati ya jiji. Baadhi ya magari haya yamepambwa kwa rangi angavu na michoro ya kuvutia ikiwemo lina jina la veteran na Moana . Watu wanaonekana wakipanda na kushuka huku askari wa trafiki wakisimamia shughuli.

Matatu zimesimama karibu na kituo cha mafuta. Zina rangi za machungwa na nyeupe na zimejaa abiria, watu kadhaa wamesimama nje ya magari wengine wakiingia na wengine wakitoka, huku wengine wakiwa wamekusanyika karibu na kituo cha mafuta kinachoonekana nyuma. Mandhari yanaonyesha shughuli nyingi za usafiri wa umma.

Hii ni basi dogo jeupe lenye maandishi 2NK Sacco Nakuru Direct juu yake. Basi hili linaonekana limesimama karibu na jengo. Pia inaonyesha uhusiano wa usafiri wa umma, huu unaonekana kuwa mfumo wa usafiri unaoelekea Nakuru.

Watu, wako katika kituo cha magari ya umma, kuna basi la abiria, lenye maandishi ya Amazing , na mtu mmoja amebeba bango kubwa la matangazo, nyuma kuna majengo ya biashara, na magari yakisafiri barabarani.

Barabara kuu ina mabasi, bodaboda na pia mabasi. Pembeni mwa barabara kuna watu wanaotembea na majengo ya mji, pia kuna miti mingi iliyopandwa kondoo ya barabara, ikiongeza uzuri wa mazingira na kutoa pia kivuli. Taswira hii inaonyesha shughuli nyingi za usafiri wa umma katika eneo la mijini.

Barabara imejaa shughuli za usafiri na watu. Katikati kuna lori dogo jekundu lililobadilishwa kuwa gari la abiria, likionekana likipakiwa au kushusha abiria. Kuna watu wengi wanaokusanyika karibu nalo na magari mengine yamepakiwa.

Haya ni mabasi mawili yaliyopakiwa barabarani, moja ya buluu na jingine jekundu na nyeusi. Watu wanaonekana wakitembea karibu na mabasi haya na mmoja amevaa koti ya rangi ya zambarua . Hii ni ishara ya shughuli ya usafiri wa umma.

Hili ni eneo la usafiri wa umma katika mji. vKuna mabasi kadhaa ya rangi tofauti, vmoja ya buluu na manjano, vjingine jekundu na nyeupe yakipaki barabarani. vNyuma kuna majengo ya juu, vnyumba za ghorofa na miti pamoja na watu wachache wakiwa na shughuli.

Hii ni mandhari ya usafiri jijini, ikionyesha basi dogo la abiria maarufu kama matatu, lililopambwa kwa michoro ya rangi ya maandishi. Watu wanaonekana wakipanda wengine wakishuka, huku wengine wakitembea kando ya barabara. Kuna majengo pia ya biashara yanaonekana nyuma na mandhari inaonyesha shughuli ya kawaida za maisha kwa kijiji.

Hili ni daraja la saruji juu ya mto wa maji ya kahawia. Juu ya daraja kuna magari yanayopita likiwemo basi ya rangi ya waridi na bluu. Nyuma ya daraja kuna barabara nyingine kubwa iliyoinuliwa pia ya saruji na ukuta wa kinga pembeni. Mazingira yamejaa mwangaza wa mchana.

Magari kadhaa yanaonekana yakipita chini ya daraja, likiwa na milango miwili ya kupitishia magari. Magari haya yanaonekana kuwa magari ya abiria yakiashiria usafiri wa umma au wa kibinafsi. Mandhari haya yanaweza kuwa barabara kuu au njia ya chini ya ardhi katika jiji.

Hili ni eneo la mjini lenye shughuli nyingi za usafiri wa umma, kuna magari ya abiria yakiwa yamegeshwa na watu wengi wakiwa katika harakati mbali mbali. Majengo marefu ya kibiashara yanonekana nyuma ya magari na kuna mabango ya kueleza safari kama vile Nakuru City Direct mandhari hii inaonyesha eneo la kituo cha mabasi katika jiji.

Hii ni barabara iliyo jaa watu na matatu, matatu hii ina rangi ya kahawia na michoro watu wengi wamekusanyika karibu na matatu wengine wakionekana wakipanda au kushuka.

Hili ni basi la abiria la rangi ya buluu na nyeupe likiwa limeegeshwa barabarani katika eneo lenye shughuli nyingi. Kuna watu wengi karibu na basi baadhi yao wamebeba mizigo. Kuna bango yenye maandishi ya kiswahili yaliyobandikwa kando ya basi.

Basi linapita kwenye barabara huku makanga akitabasamu. Pembe ya kushoto kuna magari mengine mojawapo likiwa la kijani. Pembeni kuna waendesha pikipiki pamoja na wapita njia waliojaa chini ya mti yenye majani mingi. Wanaonekana kwamba ni kama wanasubiri usafiri au kuzungumza. Mazingira ni ya mtaa wa jiji lenye shughuli nyingi.

Hili ni lori, ambalo lina kreni ya kuchimba au kuinua mizigo mizito. Kreni hii ina mikono mirefu, ya chuma iliyoinuliwa juu, na linaonekana kuwa limeegeshwa kwenye eneo la kazi. Mazingira yanaonyesha ni mahali pa wazi. Huenda ikawa ni eneo la ujenzi, au usambazaji wa huduma kama bomba la maji au mifereji ya taka.

Huu ni mtazamo wa juu wa mtaa mdogo ambapo shughuli za ujenzi zinaendelea. Kuna mabomba makubwa ya maji, yaliyowekwa chini au yakisafirishwa kwa ajili ya usambazaji wa maji au mifumo ya maji taka. Watu wachache wanaonekana wakitembea au wakihusika katika kazi hiyo.

Hili ni bomba la plastiki la kijani lililoviringwa likionyesha ni bomba linalotumika kusambaza maji labda kwa matumizi ya kilimo au maji ya kunywa. Linaonekana kuwa bado halijatumika likiwa tayari kwa usafirishaji au ufungaji.

Mabomba ya maji, yanatiririka maji. Ukuta una kutu na madoa ya kuvu, ikiashiria mazingira yenye unyevunyevu. Hili linaweza kuwa eneo la usambaza maji lakini pia linaonyesha changamoto ya upotevu maji au miundo mbinu isiyotunzwa vizuri. Jambo muhimu katika usimamizi wa maji na taka.

Hii ni escavator ambayo ni ya njano ikifanya kazi kwenye eneo la ujenzi. Inaonekana kuna ujenzi wa barabara au daraja na udongo mwingi umesongezwa. Chini ya kushoto kuna mtu aliyesimama labda akitembea. Hii inahusiana na usimamizi wa maji la taka.

Hii ni taswira ya mtaro mkubwa uliochimbwa ardhini; ukiwa na mabomba ya plastiki ya rangi ya kijani yaliyopitishwa kupitia kwenye udongo wa tope. Maji machache yanaonekana yakiwa yamesimama kwenye sehemu ya chini ya mtaro. Katika usuli, kuna uzio wa mawe, majengo, nguzo ya umeme na miti michache, huku watu wachache wakiwa wamepita kwa umbali. Hii inaonyesha shughuli ya usambazaji wa maji au mfumo wa usafishaji.

Mifereji kadhaa ya maji imesimikwa katika mstari mmoja kwenye bomba la chuma, kila mfereji umezungushwa, na mpira wa plastiki, wakusambaza maji, inaonekana yatiririka kutoka kwenye mmoja, wa mifereji hio, eneo hili linaweza kuwa sehemu ya usambazaji wa maji kwa matumizi ya kijamii au kilimo, mazingira yanayoizunguka, yaonekana kuwa ya nje, yenye udongo na majani machache.

Hii ni pipa la blue la kuhifadhi maji. Kuna takataka nyeusi zikiwa ndani ya ndoo iliyo hapo chini. Inaonekana kama sehemu ya choo cha umma au bafu. Uwepo wa pipa la maji unaashiria umuhimu wa usimamizi wa maji na taka.

Huu ni mtaro uliochimbwa ardhini na umejaa maji ya rangi ya tope na uchafu unaoelea. Kuta za mtaro zimetengezwa kwa udongo mweusi uliolowa. Maji yanatiririka polepole. Huu ni mfumo wa kuondoa maji taka au maji machafu.

Huu ni udongo wenye rangi ya kahawia. Umejaa unyevunyevu na mabaki ya mimea. Huu unaashiria hii ni eneo la majitaka au mahali palipoathiriwa na tope na uchafu.

Hiki ni kituo cha kusukuma maji chenye mabomba makubwa ya engine za bluu. Kuna wafanyikazi wanao angalia na wana tengeneza vifaa ikionyesha shughuli ya usimamizi wa maji, miundo ya saruji inaonekana nyuma na mfumo mzima unaonekana kuwa umejengwa kwa ajili ya maji.

Hili ni tangi kubwa la maji ambalo limeandikwa, Techno tank, juu yake pamoja na mabomba ya maji ya rangi ya kijani yanayoungana nayo. Kuna tangi lingine ndogo pembeni na eneo linapakika kwenye sakafu ya viwanda.